Kiwanda kikubwa cha usambazaji wa umeme kikiwa na mashine za kisasa zinazo ratibu mgao wa umeme kwa maeneo mbalimbali. Muondombinu yake inapangwa kwa uangalifu ili kuhakikisha usambazaji wa umeme wa uwakika na salama kwa matumizi ya jamii na viwanda vidogo.

Kiwanda kidogo cha usambazaji wa umeme kikiwa na mashine za kisasa zinazoratibu mgao wa umeme kwa maeneo mbalimbali. Miundombinu yake imepangwa kwa uangalifu ili kuhakikisha usambazaji wa umeme wa uhakika na salama kwa matumizi ya jamii na viwanda vidogo.

Kiwanda kikubwa cha usambazaji wa umeme kikiwa na mashine za kisasa zinazoratibu mgao wa umeme kwa maeneo mbalimbali, miundo mbinu yake imepangwa kwa uangalifu ili kuhakikisha usambazaji wa umeme na salama kwa matumizi ya jamii.

Katika eneo la mjini nguzo ya umeme amesimama imara ikiwa imebeba waya wa umeme uliounganishwa kwa ustadi mkubwa, hadi kwenye kifaa kikubwa cha kusambaza umeme ambacho kimesimikwa kwa uangalifu na usalama, mfumo huu mzima umejengwa kwa uimara wa hali ya juu, kuhakikisha upatikanaji wa umeme wa uhakika kwa wakazi wa eneo hili.

Kiwanda kikubwa cha usambazaji wa umeme ikiwa na mashine za kisasa zinazoratibu mgao wa umeme kwa maeneo mbalimbali, miundombinu yake imepangwa kwa uangalifu ili kuhakikisha usambazaji wa umeme wa uhakika na salamu kwa matumizi ya jamii na viwanda vidogo.

Nguzo za umeme zimesimama imara zikiwa zimebeba nyaya za umeme, iliyounganishwa kwa ustadi mkubwa hadi kwenye kifaa kikubwa cha kusambaza ambacho kimesimikwa kwa usalama. Mfumo huu umejengwa kwa uimara kuhakikisha upatikanaji wa umeme wa uhakika kwa wakazi wa eneo hilo.

Alama ya barabarani ni rangi nyekundu na mstari mweupe katikati, iliyoko pembezoni mwa barabara, ikimtaka dereva kusimama kabisa kabla ya kuendelea na safari. Ni ishara muhimu ya usalama barabarani, hasa kwenye makutano na maeneo yanayohitaji uangalifu wa ziada.

Katika eneo la mjini barabara safi zimepishana kulia na kushoto huku magari yakionekana yakipata njia hizo na taa za kupendeza, zikiendelea kumulika barabara hii inaonesha maendeleo yaliyopo katika uboreshaji wa njia ya usafirishaji wa watu na mizigo.

Dereva wa pikipiki akiwa barabarani, amevaa kofia ngumu na koti la usalama, akiendesha kwa umakini huku akibeba mkebe wenye maandishi "Jumia food" kwa ajili ya huduma ya chakula kwa njia ya usafirishaji wa haraka. Hii ni sehemu ya mnyororo wa usambazaji wa bidhaa mjini.

Gari kubwa lililobeba mashine nzito ya kuchongea barabara ikiendelea kufanya kazi hiyo ya ujenzi katika eneo maalumu. Uchongaji wa barabara unaolenga kuboresha miundombinu nakurahisisha usafiri wa watu na bidhaa kutoka eneo moja kwenda jingine.

Kundi kubwa la wafanyakazi wakiwa wamevaa nguo maalumu za kujikinga, wanazoa taka ngumu kutoka ardhini na kuzipakia kwenye gari la kusafirisha taka. Zoezi hili linaonyesha juhudi za usimamizi wa taka, kwa kuhakikisha mazingira yanabaki safi na salama kwa ajili ya jamii.

Taka za aina mbali mbali kama mifuko ya plastiki na makaratasi zimetupwa hovyo katika eneo lisilo rasmi, hali hii inasababisha uchafuzi wa mazingira na kuhatarisha afya ya watu wanaozunguka eneo hilo, hali hii inahitaji usafi wa haraka na uhamasishaji wa wananchi katika kutunza mazingira ili kujikinga na magonjwa ya mripuko.

Lori kubwa la kisasa la kijani linapita mtaani kukusanya taka kwa kutumia mfumo wa kuinua mapipa ya uchafu lenyewe bila msaada wa binadamu, ikionyesha uboreshaji katika usimamizi wa taka mjini na kulinda afya za jamii.

Katika eneo kubwa la kutupa taka, magari ya mizigo yameleta taka nje huku watu wachache wakizishusha na kuchambua. Taswira hii inaakisi changamoto na juhudi katika usimamizi wa taka katika maeneo mbalimbali.

Vyoo vya kisasa vya kubebeka vikiwa vimewekwa nje katika sehemu ya wazi yenye shughuli nyingi. Vyoo hivyo hutoa huduma muhimu kwa watu wenye maeneo isiyo na miundo mbinu ya huduma ya majitaka kama vile, viwanja vya shughuli za kijamii, masoko na maeneo ya ujenzi. Ni muhimu na kuhakikisha usafi wa mazingira na kuzuia uchafuzi wa maji na kuimarisha afya ya umma kwa kupunguza magonjwa ya milipuko.

Takataka zilizowekwa kwenye mifuko mbalimbali zimepangwa tayari kusubiria kubebwa na kupelekwa kutupwa katika maeneo rasmi ya kutupia taka kwa usalama wa mazingira, afya ya jamii na kuepusha uchafuzi wa hali ya hewa.

Taka za hospitali zilizofungwa katika mifuko maalumu zimepangwa tayari kusubiria kubebwa na kupelekwa kutupwa katika maeneo rasmi ya kutupia taka, kwa usalama wa mazingira afya ya jamii na kuepusha uchaguzi wa hali ya hewa.

Taka zimewekwa kwenye mifuko mbalimbali zimepangwa tayati kusubiri kubebwa na kupelekwa kutupwa katika maeneo rasmi ya kutupia taka kwa usalama wa mazingira, afya ya jamii na kuepusha uchafuzi wa hali ya hewa.

Taka zimewekwa kwenye mifuko mbalimbali zimepangwa tayari kusubiri kubebwa na kupelekwa kutupwa katika maeneo rasmi ya kutupia taka kwa usalama wa mazingira, afya ya jamii na kuepusha uchafuzi wa hali ya hewa.

Gari la kusambaza maji safi lenye rangi ya bluu limeegeshwa likiwa tayali kuwahudumia wakazi wa eneo hilo gari hili ni sehemu ya huduma muhimu kuhakikisha upatikanaji wa maji safi na salama kwa jamii, hasa kwenye maeneo yenye changamoto ya miundo mbinu ya maji ya bomba.